Watu wa jinsia ya kiume. Wengi wanaonekana wamevalia mavazi ya rangi ya samawati. Wanaonekana kuwa wana kimbia uwanjani wanajitayarisha labda kwa mechi ambayo wana taka kuiendeleza.

Watu wengi wamesimama macho yao yakionekana yanatazama mahali fulani. Mmoja amebeba kibango ambacho kimeandikwa Gor Mahia FC moja kati ya timu za nchini hapa Kenya . Wamevalia mavazi ya kijani na wengine mavazi ya rangi nyeupe.

Kuna watu wengi katika eneo hili, mbele ni wanasheria ambao wamevalia magwada yao, ameketi chini ni rais wa taifa ya Kenya, Bwana Ruto pamoja na mkewe, na aliyesimama ni mwanasheria wa taifa la Kenya, Bwana Justin Muturi.

Watu wengi wanaonekana kuwa wako kwenye hema wengine wamesimama wamepanga foleni na wengine wameketi, huku wakivalia barakoa. Walioketi wanaonekana kuwa wanasubiria huduma hasa zile za huduma namba ambao ulikua usajili wa serikali kwa wananchi wote nchini Kenya.

Watu wameketi, wengine wamesimama. Wanaonekana kuwa wanatazama sehemu fulani ambayo labda sauti inatokea. Wameshika kijikaratasi mikononi mwao. Wanaonekana kuwa wanasubiria huduma za benki.

Mahali hapa panaonekana pamepangwa taratibu, watu waliovalia vizuri wamesimama wengine wameketi. Mbele yao kuna rais wa nchi ya Kenya pamoja na mwanasheria mkuu Bi Koome. Kando yake kuna naibu wake Bi Mwilu na kando yake kuna mwanasheria mwengine ambaye amesimama.

Kuna watu ambao wameketi na wengine wako kwenye foleni wanaonekana kuwa wanapokea huduma kutoka kwa watu ambao wamevalia mavazi ambayo yanaashiria wanatoa huduma za kiserikali kwa wananchi.

Kuna watu waliosimama wamevalia koti wengine tai wengine kofia za rangi ya chuma mbele yao kuna kifaa kama meza ambacho kimeandikwa ODM Moja ya chama cha kisiasa nchini Kenya.

Kijana aliyevalia kofia nyeusi, sweta nyeusi, viatu vyeusi na mistari ya hudhurungi na suruali ndefu nyeupe amesimama. Mkononi ameshika stakabadhi na mkono wake wa kulia amebeba kitabu ambacho kinaonekana kuwa ni pasipoti. Nyuma yake kuna gari aaina tofauti tofauti na watu pia ambao wameketi.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma mbalimbali za kiserikali, wale ambao wanatoa huduma wamevalia mavazi meusi, shati jeupe ambalo lina ukosi wa rangi ya nyundu, kuna watu ambao wameketi wanasubiria huduma.

Hiki ni chumba cha kutoa huduma mbali mbali kwa wananchi, kuna mwanamke ambaye amevalia suruali ndefu nyeusi, shati jeupe ambalo lina ukufu wa rangi nyekundu, anaonekana kuwa ni mmoja wa wale ambao wanatoa huduma katika kituo hiki.

Hiki ni kituo cha huduma. Kuna watu wawili ambao wameketi. Wamevalia mavazi ya wafanyikazi wa kituo cha huduma. Mbele yao kuna kompyuta. Wote wanatazama kwenye kompyuta.

Vijana wa jinsia ya kiume wamesimama. Wengi wao wamevalia mavazi nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu. Wanatazama mbele kuonyesha kuwa kuna mtu ambaye wanamsikiza.

Huyu ni mwanasheria mkuu Bi Martha Koome. Anaonekana kuwa anazungumza. Amevalia miwani macho yake yakiwa yanatazama mbele kuashiria anatazama umati ambayo alikuwa anazungumza nao. Mbele yake kuna kipaza sauti.

Hawa ni mashabiki wa timu ya nchini Kenya Gor Mahia, wamevalia mavazi ya rangi ya kijani, kuna yule ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeupe, anaonekana amebeba kibango ambacho kimeandikwa we now need Mancity , kuashiria labda wamepata ubingwa na hivyo wanataka timu ambayo ni kubwa zaidi.

Wanaume wamesimama wamevalia barakoa wawili wanatazama mbele na walio katikati wameshika kipande cha jamuhuri ya Kenya.

Kuna watu watatu ambao wamesimama, mikononi wameshika stakabadhi fulani. Wa kwanza anaonekana ni rais wa jamuhuri ya Kenya, wa pili ni mwanasheria mkuu bi Koome na wa tatu ni bwana Wetangula ambaye ni spika wa bunge.

Watu walioketi wengine wamesimama. Wamevalia barakoa. Wanaonekana kuwa wanasubiria huduma za kiserikali kutoka kwa chumba cha huduma.

Kuna watu wawili. Mmoja amevalia kofia nyekundu na suruali ndefu nyeusi. Kuna yule ambaye amevalia shati nyeupe na kwenye mikono kuna rangi nyekundu. Mmoja anaonekana kuwa anamtolea huduma yule ambaye amevalia kofia nyekundu.

Kuna wanaume ambao wameketi, wako katika chumba cha kutoa huduma kwa wanainchi .Kuna yule ambaye ameketi amevalia shati jeupe lenye ukosi wa rangi nyekundu mbele yake kuna kompyuta, anakaa yule ambaye anatoa huduma kwa wanainchi.

Hii ni afisi ya huduma Kenya. Mteja ameketi mbele ya muhudumu, aliye kwenye tarakilishi katika sehemu inayotoa huduma za SHA, huduma inayosimamia matibabu nchini.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanashangilia. Wengine wamenyoosha mikono yao hewani. Kuna baadhi ambao wana bendera za Kenya. Nyuma yao kuna bendera ya nchi ya Uganda iliyopachikwa ukutani.

Hiki ni kituo cha huduma Kenya . Wahudumu wawili wameketi kwenye viti huku wengine wamesimama . Wahudumu hawa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe na nyekundu. Mbele yao kuna mwanaume aliyevaa mavazi ya chifu na kofia jeusi na mwanamke aliyeketi kwenye kiti.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Naibu wa rais Bwana Kithure Kindiki ameshika karatasi nyeupe. Yuko pamoja na waziri Eliud Owalo pamoja na wanaume wengine. Kuna mwanamke aliyembeba mtoto ambaye naibu wa rais amemshika mkono.

Hawa ni wananchi katika mkutano wa kisiasa. Baadhi yao wanashangilia na wamebeba mabango ya samawati. Mabango haya pia yana rangi ya nyekundu na yameandikwa PNU, kazi iendelee.

Hii ni ofisi ya Huduma centre. Hapa ni mjini Nairobi na ni sehemu ya kuingia ndani ya ofisi hii. Mbele yake kuna umati wa watu, baadhi yao wameketi huku wengine wamesimama.

Hii ni ofisi ya Huduma Center . Wahudumu hapa wamesimama, baadhi yao wameketi na kuna tarakilishi kwenye meza zao. Mbele yao kuna aliyekuwa waziri Justin Muturi pamoja na wanaume wengine.

Mwanamke huyu anazungumza kupitia kipaza sauti, amevaa miwani na saa mkononi na pete vidoleni. Nyuma yake kuna bendera ya nchi ya Kenya na nyingine ya mahakama. Kuna bango linaloonyesha kwamba ni Citizen Digital kumaanisha ni wakati wa taarifa.

Bango hili ni la mahakama ya Kenya. Linazungumzia kuhusu siku ya mazungumzo ya mahakama na mazungumzo haya yanahusu njia za kuwasilisha kesi, njia za kuimarisha huduma kwa wananchi na kuunda ushirikiano mzuri na wananchi.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa basketiboli, wachezaji hawa wamevaa sare ya samawati na nyeupe. Mchezaji mmoja ana mpira wa basketiboli na wenzake wanang'ang'ana ili kuuchukua mpira huo.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya. Wanashangilia kwa kunyoosha mikono hewani. Baadhi yao wanapuliza vipenga na wengine wamevalia miwani ya jua. Wengine wameketi wakitazama mchezo.

Kuna watu wanne, wawili wamesimama huku wawili wameketi kwenye viti. Wale walioketi wanaandika kwenye vitabu, kuna kipaza sauti cha rangi nyeusi kilicho juu ya meza. Meza hii imetandikwa kwa kitambaa cheupe.

Mwanariadha huyu anajulikana kama Kipchirchir, ambaye anashiriki michezo ya kuruka umbali. Anaonekana anaruka huku wasimamizi wameketi kwenye viti na wamevalia kofia nyeupe, wanamtazama.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Wanaume sita pamoja na mwanamke wamesimama. Kuna baadhi ya watu walioketi kwenye viti wanawatazama. Mwanamume mmoja aliyevaa suti anaonekana kuzungumza.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya, kuna baadhi ya wahudumu walioketi kwenye viti vyeusi huku wanashughulika katika tarakilishi zao, kuna wengine ambao wamesimama mbele yao, mmoja amevalia vazi la rangi nyeusi na mwingine amevaa suti.

Hizi ni pasipoti mbili, moja ni ya jamhuri ya Kenya na pasipoti nyingine ni ya jumuiya ya Afrika mashariki ambayo pia ni ya Kenya. Kando ya pasipoti hizi kuna shanga zilizojengwa kwa rangi za bendera ya Kenya.

Kuna mwanamke ambaye amevaa shanga mkononi, pete kidoleni na amenyosha kidole chake kimoja. Nyuma yake, kuna watu waliovaa kofia ya rangi nyekundu, zilizoandikwa tuko pamoja.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya, wahudumu wengi wameketi kwenye viti huku wanashughulika kwa tarakilishi zao. Kuna mhudumu mmoja wa kike aliyevaa miwani anazungumza na aliyekuwa waziri nchini Kenya Justin Muturi pamoja na mwanamume mwingine.

Hiki ni kituo cha Huduma Kenya, ambacho kinatoa huduma kwa wakenya wote. Huduma hizi ni za serikali. Kuna watu ambao wamepanga foleni mbili nje ya kituo hiki.

Huu ni mchuano wa mpira wa voleboli . Kuna timu mbili ambazo zinacheza mchezo huu. Timu moja imevalia sare nyeupe na nyingine sare ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanafuatilia mchezo huu kwa kuutazama.

Aliye kuwa waziri mkuu bwana Raila odinga ameweka kidole chake kwenye mashine iliachukuliwe alama za vidole . Mwanaume aliyevaa suti amesimama kando yake na mwanamke pia aliyevaa suti anashughulika kwa tarakilishi.

Hapa ni katika uwanja wa Kasarani, rais William Ruto anaapishwa, huku ameinua biblia kwa mkono wa kulia. Mkewe bi Rachel yuko kando yake, na sehemu nyingine kuna jaji wa mahakama anayezungumza kwa kipaza sauti.

Rais William Ruto amevaa suti ya kijivu. Anamsalimu hakimu mmoja. Mahakimu wengine wanatazama huku wamevaa sare ya mahakama ya rangi nyekundu na nyeusi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Bandari. Wengi wao wamevalia mavazi ya rangi ya samawati na wameinua bendera ya samawati yenye maandishi kwamba ni mashabiki wa Bandari na walikuja hapa kushinda.

Hapa ni uwanjani, wachezaji wanacheza mchezo wa mpira wa voleboli . Wachezaji hawa wamevaa sare nyekundu wengine wakavaa sare ya kijani kibichi na samawati. Kuna mashabiki wengi nyuma yao wanaotazama mchezo huu.

Rais Uhuru Kenyatta amebeba bibilia kwa mkono wa kulia, mkono wa kushoto umewekwa juu ya vitabu vilivyobebwa na mkewe. Kuna jaji ambaye anasoma maandishi kutoka kwa karatasi. Jaji mkuu anayeongoza hafla hii David Maraga anashuhudia.

Hili ni bango la kisiasa. Kuna picha ya mwanamke aliyevaa rinda jekundu. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa wino mweusi na wa nyekundu. Maandishi hayo yanasema kwamba mwanamke huyu anasimamia amani na jina lake ni Rachael Shebesh anayegombea kiti Nairobi.

Huyu ni jaji mkuu anayeitwa Martha Koome. Jaji huyu amevaa miwani na mavazi ya rangi ya samawati. Kuna kipaza sauti cha rangi nyeupe mbele yake. Jaji huyu pia ameketi kwa kiti chenye rangi nyeusi.

Kuna mwanaume aliyevaa karatasi mbili kichwani. Karatasi hizi ni za rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu. Kuna mchoro wa jogoo kwenye karatasi hizi na imeandikwa kura kwa Moi, chama ni cha KANU.

Hawa ni wachezaji wa Kenya. Wamevaa sare nyeupe iliyoandikwa jina Kenya kwa wino mwekundu. Kuna tarakimu ambazo zimeandikwa kwa wino mweusi. Nyuma yao kuna bendera ya Kenya.

Huyu ni jaji mkuu nchini Kenya, anayejulikana kama Martha Koome. Ameinua Bibilia kwa mkono wake wa kulia na pia amevalia mavazi mahakama ambayo ni ya rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya, baadhi yao wamevaa sare za timu ya Kenya, wengine wameshika bendera za taifa ya Kenya wanashangilia. Nyuma yao kuna bendera ya Uganda ambayo imebandikwa ukutani.

Kuna watu wa jinsia zote, kike na kiume ambao wameketi, wengine wamesimama, wengine wamevalia barakoa. Hao waliovaa barakoa wanaonekana kuwa wanatoa huduma na wameshika kitabu na kalamu mkononi.

Hawa ni wafuasi wa chama cha ODM, wamebeba karatasi iliyo na picha ya Raila, na imeandikwa jina la Raila na Kalonzo. Mwaka wa 2017 wakati wa kampeni.

Hii ni ofisi ya Posta, wahudumu wameketi kwenye viti na kuna yule aliyesimama ambaye anasoma maandishi kutoka kwa vitabu fulani. Kuna askari aliyeketi miongoni mwao.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya. Baadhi yao wamevaa kofia wengine miwani. Wengine wamevaa nguo zenye bendera ya Kenya na watu hawa wamesimama huku wanashangilia timu hii ya Kenya.

Hiki ni kituo cha Huduma Kenya. Aliyekuwa naibu rais nchini Kenya Bwana Rigathi Gachagua, ameweka mkono wake juu ya mashine ili alama zake za vidole zichukuliwe. Kuna wanaume kadhaa waliomzingira naibu rais Rigathi Gachagua.

Baadhi ya watu wameketi kwenye viti, wawili wao wanaandika kwa karatasi kwa kutumia kalamu na wanaandikia juu ya meza. Kuna simu iliyowekwa juu ya meza na kando yao kuna msichana aliyesuka nywele za samawati.

Rais wa nne wa jamhuri ya Kenya Bwana Uhuru Kenyatta ameshika Bibilia kwa mkono wa kulia na mkono mwingine ameshika vitabu vilivyobebwa na mkewe. Kando yake kuna jaji wa mahakama na hii ilikuwa siku ya kuapishwa kwake kama rais.

Hapa ni mahakamani. Kuna majaji watatu miongoni mwao ni jaji mkuu Martha Koome. Kuna bendera mbili, moja ya Kenya na nyingine ya mahakama. Wahudumu wa mahakama pia wameketi mbele yao.

Timu mbili ziko uwanjani, timu hizi ni Gor mahia na AFC, ambao wamefungana bao moja kwa moja, wachezaji wa AFC na Gor mahia wamevalia sare ya kijani kibichi na wengine sare ya manjano. Mlinda lango amevaa sare ya samawati, mashabiki wanaonekana kwa mbali.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya, sehemu ambayo wananchi huuliza maswali na kupokezwa ujumbe. Mhudumu anaonekana anashughulikia tarakilishi yake, huku mwanamke mmoja amesimama mbele yake.

Kuna watu watatu walioketi katika viti vya plastiki vya rangi ya samawati, wako kwenye meza, wanatazama tarakilishi, wanaonekana wanatoa huduma kwa wananchi, kando yao, kuna gari lililoegeshwa na pia kuna watu waliosimama nyuma.

Huu ni mkutano wa kisiasa, kuna watu waliovaa sare nyekundu na baadhi yao wana majina kwenye sare hizi, mfano Waweru na timu hii ni ya Nairobi. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko ameketi katikati yao.

Wachezaji hawa wanazungumza uwanjani. Wamevalia sare ya samawati na ni wachezaji wa kike. Kuna kocha ambaye ni mwanaume aliyevalia kofia ya rangi nyekundu na vazi leupe anazungumza nao.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Wahudumu wameketi kwenye viti, wana tarakilishi juu ya meza. Ukutani kuna maandishi yaliyoandikwa kwa wino mwekundu, yanayosema kwamba wanaafikia kutoa huduma bora.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya samawati anatumia tarakilishi. Mwanaume aliyevaa suti ya samawati pia anatazama tarakilishi hiyo. Kando yao kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti, akisubiri kupigwa picha.

Hii ni afisi ya Huduma Kenya. Wahudumu wawili wameketi kwenye viti na kuna tarakilishi juu ya dawati. Kuna mteja aliyeketi kwa kiti ya rangi ya nyekundu na amejishika tama.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya na ni sehemu ya dawati la ujumbe. Kuna mhudumu ambaye anashughulikia tarakilishi na mteja aliyevalia barakoa na kofia nyekundu amesimama mbele ya dawati hili.

Watu wako kwenye kituo cha huduma wameketi wanasubiriwa kushughulikiwa. Kando yao kuna afisa wa usalama ambaye amebeba bunduki kwenye mkono wake wa kushoto.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya, baadhi yao wamevaa sare zilizoandikwa jina Kenya, wengine wamevaa kofia vichwani mwao na mwingine ana kipenga shingoni, kuna yule aliyevalia bendera ya Kenya na amenyoosha mikono yake.

Kuna watu waliosimama nje ya chumba cha kupeana stakabadhi za kuzuru nchi zingine. Kando yao kuna mtu ambaye anaonekana ni afisa wa usalama amevalia barakoa.

Hiki ni kituo cha Huduma Kenya kuna mhudumu wa kike aliyevaa mavazi ya rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu na saa ya kijivu ambaye amesimama karibu na wateja walioketi kwenye viti.

Wachezaji hawa wako uwanjani wanafanya mazoezi. Wamevaa sare nyekundu zilizoandikwa KDF, timu ambayo pia hujulikana kama Ulinzi Stars nchini Kenya.

Huu ni mchezo wa kandanda unaoendelea baina ya timu mbili. Timu moja imevaa sare ya manjano na nyingine sare nyekundu. Wachezaji wawili wanang'ang'ania mpira kwa kutumia vichwa vyao. Nyuma yao kuna mashabiki wachache wanaotazama mchuano huu.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa nchini Kenya. Cheti hiki kina maelezo kadha wa kadha ikiwemo sehemu ya kuzaliwa, hospitali ya kuzaliwa, majina ya wazazi, majina ya mtoto na afisa aliye msajili.

Hii ni afisi ya Huduma Kenya, sehemu ya kuwapa wananchi vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kifo. Wahudumu wameketi nyuma ya tarakilishi. Kuna mhudumu mmoja ambaye amesimama kando ya wananchi ambao wamesubiri kwenye viti.